Wateja mbalimbali wa maziwa, wakiwa kwenye foleni nje ya duka linalohusika na uuzwaji wa bidhaa hiyo, eneo la sokoni huku wakisubiri kuhudumiwa.

Mfanyabiashara mdogo wa genge, akimkabidhi kwa furaha mteja wake mfuko, uliowekwa bidhaa, aina ya mbogamboga, huku wakiwa wamesimama mbele ya biashara yake.